Hili ni janga la kusababishwa na mvua ama gharika, unaopata sana sana kwa wale ambao wana ishi kwa maeneo ya mabanda una weza kujenga na wana penda kujenga karibu na mito ata kwa barabara ambazo maji upita wanajenga . Wakati mvua ina nyesha ina pita na nyumba zao na matakaka mengi ambayo yanatumika hasa kwa miajili mikubwa unapata ume tapaka kila kona na sio vyema kwa afya.

mapaipu makubwa huchimbiwa chini na kuwekwa, na hii hutumia mashini kama vile matrakta, ambazo zinakuja na kusaidia wanao weka au mafundi wanaoweka hizi paipu za maji, ilikuweza kuziweka kwa sababu ya uzito wao. vingi huwa ni vya chuma ambavyo vinafungwa vizuri ili kupitisha maji. Hata iwe ni maji taka yanafungwa kwa vyuma ili kutoweza kuwa na mashimo.

Maji taka hasa maeneo ya mabanda kama vile Kibera, huwa yanachanganyika na kumwagika kila kona, kwa ajili hakuna taratibu yoyote ambayo inafuata, kuelekeza maji haya. Na huwa hata yanachanganyika pamoja na maji masafi na mapaipu ya maji safi. Na hii inakuwa ni hadhara kubwa, na mbaya zaidi kwa wanaoishi maeneo hayo.

Maji taka na uchafu mwingi ambao hufunga hata maeneo ambayo yanapaswa kuwa ya maji, na maji taka ambayo inatoka kwa manyumba, zinazotoka hasa mitaani, huwa yanafika mahali yanajifunga na yanatoa harufu mbaya, na ili kusaidia, matingatinga ya serikali ya kaunti, huwa yanakuja na kuyaondoa uchafu ambao umefunga maji hayo ili yaweze kupata mahali pa kupenya, na kuondoa harufu mbaya. Na haya hufanyika hasaa majijini kama vile Nairobi.

Kifaru ni mnyama mkubwa ambaye umbo lake linataka kufanana na ng'ombe , tofauti ni kuwa ikona pembe na mdomo mrefu na ina pembe moja mbele , hiyo ndio inatofautisha na ng'ombe . Pia ni mnyama mwenye mbio na mwenye nguvu zaidi na huwa anapenda kukaa maeneo yenye nyasi na maeneo yenye maji na ni mnyama hatari binadamu anapokuwa karibu naye.

Mbuga ya wanyama, hutengewa maeneo ambayo yana nyasi, hasa nyasi ndefu ambazo hupendwa na mnyama kama vile simba. Simba hupenda maeneo ambayo yana nyasi, ili ya kuweza kujificha na kuwinda. Kwa ajili, sehemu hizi pia zinapendwa na chakula yake kama vile, pundamilia ambazo yeye hula.

Mbuga ya wanyama yenye wanyama wa kupendeza kama vile pundamilia, swara. Wanyama hawa hupenda maeneo lenye nyasi ndefu. Utapata kwa mbuga lote uta wapata tu sehemu ambazo zina nyasi ndefu kwa ajili chakula chao kingi ni nyasi pamoja na matawi na hua wanapenda kutembea wawili wawili ama kwa kikundi kwa ajili ya mifugo kama au wanyama wengine kama vile simba ambao wanawawinda.

Wanyama kama vile twiga, huwa wanapenda maeneo ambayo yana nyasi na wanatengewa maeneo spesheli katika paki za wanyama. Maeneo haya yanakuwa yana nyasi ndefu pia, yana maji na yana mandhari mazuri kwa ajili ya dhana dhabiti kwa ajili inakula matawi. Utapata kuwa wakati kiangazi kinakuwa upande moja wa mbuga, zinasafiri upande huu mwingine lakini hazisafiri kwa hatua mbali.

Mifugo tofauti tofauti kama vile: ng'ombe. kondoo, mbuzi, inachungwa na huwa hasaa mifugo hii inapenda mahala pa penye nyasi. So unapata mifugo inafugwa ama inalishwa pahali ambapo pana nyasi, pahala kubwa kwa ajili ni wengi na hasaa hii hufanyika kwa mfano maeneo ya Wamaasai, ambao wanafuga mifugo kwa wingi. Wanaeka ng'ombe wengi na hii inasababisha kwao mara nyingi, nyasi inakuwa nadra kwa ajili ya mifugo wengi.

Magari ya usafiri wa umma, nissani, na ambazo zinaelekea jijini Nakuru, huwa vinaegezwa kando kando ya majumba makubwa jijini Nairobi, na magari haya huwa yanawekwa mabango juu ya kuonyesha kule zinaelekea, ni jina la sacco , na hata nauli ambayo inahitajika kufika ambapo zinaekelea.

Kituo cha magari ambayo ni ya umma. Magari hupangwa kulingana na sehemu ambazo zinaenda, na ili kuwa na urahisi kwa wateja, huwa wanaweka mabango juu ya gari hizo ili kuweza kufahamisha abiria eneo ambalo gari zenyewe zaenda. Kuna gari ya aina tofauti, kuna Nissan, kuna mabasi, kuna hata gari ndogo ambazo zinatumiwa kwa umma. Na gari hizi hupatikana kwa maeneo iliyotengwa kwa minajili ya hayo magari kuwepo na kupatia wateja kazi rahisi.

Maeneo ya mitaa mikubwa kama vile Nairobi, yana maeneo barabarani ambayo yametengwa ya gari kusimamia, kuchukua, ama kushusha abiria. Maeneo haya huwa yanatengewa tuvijumba ama vijinyumba, ambavyo hutengenezwa kando ya barabara. Pale ambapo, wateja wanaweza keti wakisubiria magari, ili kuwakinga mvua au jua. Pia utapata kuna wale ambao wanaenda kwa miguu.

Kituo cha magari ya usafiri wa abiria wa umma na pia maeneo haya huwa sana sana yako kando ya barabara kama vile jijini Nairobi kando ya jengo maarufu la Kenya Archives . Maeneo haya pia hutumika na watu wenye magari ya kibinafsi. Kuna gari za aina ya mabasi ya kubeba abiria, kuna aina ya matatu na vyote vina vibango vya kuonyesha sehemu ambazo zimeelekea.

Maeneo ya kuegesha magari huwa na wasafiri tofauti tofauti. Kuna hadi mikokoteni inayosafirisha bidhaa, na magari kama vile City Hopper, ni magari ambayo yamekuwa kwa muda mrefu jijini Nairobi. Magari haya huwa yanasafirisha abiria tofauti tofauti, na pia, kuna wale abiria ambao wanatembea tu, na kuelekea kwa shughuli zao, na kuna wale hata wanaotumia wanabodaboda, kusafiri kutoka eneo moja hadi nyingine, ama kubeba mizigo kutoka eneo moja hadi nyingine.

Msururu wa magari tofauti tofauti barabarani. Hapa kuna aina kadhaa ya magari, kuna: aina ya lori, kuna aina ya gari ndogo za kibinafsi na kuna hata makubwa, mabasi ambayo yanasafirisha watu na pia kuna wale wanatembea kwa miguu yao, kuelekea upande tofauti tofauti, tu kama vile magari.

Mabasi ya usafiri wa umma ya KBS ni mabasi ambayo yanajulikana yamekuwa kwa muda mjini Nairobi na mabasi hayo huwa na maeneo spesheli ambayo yametengewa na huwa yanasaidia kwa ajili yanabeba watu wengi kwa mara moja. Huwa sana sana yana mabango ya kuonyesha maeneo ambayo wanasafiri wakielekea na pia nauli. Hii ni ili kupatia wateja kazi rahisi.

Huu ni msururu wa magari, magari hayo yako barabarani, na kuna aina tofauti, tofauti ya magari. Barabara hii pia imegawanyishwa mara mbili; kuna zinazotoka jijini na zinazoingia. Magari hayo kuna ya umma, kuna magari ya kampuni, kuna gari aina ya malori, kuna aina ya mabasi, kuna Nissan na zile za kubeba abiria wa umma na kuna zile za kibinafsi.

Maeneo ya kuegeza gari ya umma huwa ni maeneo ambayo yamefurika na watu na huwa yana mabasi ya kampuni tofauti tofauti kama vile Super metro jijini Nairobi. Maeneo haya huwa yanawekwa kando kando ya majumba ama maeneo ambayo yametengewa ili kutokuwa na mfurugu ama kutokua na uwengi zaidi wa watu. Magari haya yanawekwa na kuwekwa mabango ya kuonyesha maeneo ambayo yanaelekea.

Maji taka ni janga kuu hasa majiji makubwa kama vile Nairobi. Maji haya mno huu unapata kuwa kuna wale ambao wanajenga na hawafuatilii zile kauli ama zile sheria ambazo zimewekwa na mazingira kwa hivyo utapata wengi wanaachilia maji haya kupita kwa mitaro wengine wanaacha maji taka haya yanapita hata kwa barabara na hii inakua ni vibaya hata kwa wanaoishi maeneo haya.

Pipu za kusambaza maji huwa zinaekwa kwa vyumba ambazo zinapatikana kwa maeneo ya mitaa. Vyumba hivi huwa vinapangwa na pipu hizi huwa zinafungwa. Zina maeneo ya kufunga na maeneo kufungua, ili kulinda usafi na ubora wa maji hayo, na hili kupunguza uharibifu wa maji yatumike kwa ukiasi.

Majumba makubwa ya ghorofa yanayojengwa maeneo ya mitaa mikubwa kama vile jijini Nairobi, huwa yanawekwa matanki ya maji juu ilikusaidia kwa hayo maji ya mvua ama maji yanapotoka chini, yanapigwa na stima yanafika juu kwa matanki hayo ilikusaidia kwa manyumba hayo na hii inasaidia kupata maji masafi na kulinda mazingira.

Paipu spesheli na safi hutengewa maeneo ambayo yanasafirisha maji masafi na huwa ni ya vyuma, ambayo imetengenezwa vizuri na kupakwa hadi rangi na huwa yana maeneo ya kufunga na ya kufungua, kubwa wakati maji yametosha kwenye matanki yaliyo juu ya majumba makubwa kama vile ghorofa. Maji haya huweza kufungwa ilikuzuia umwagikaji na kuchafua mazingira.